Mfumo wa kilimo cha haidroponia ambapo mboga mbichi zimepandwa ndani ya mabomba meusi yaliyopangwa kwenye rafu. Mimea hii inakua bila udongo huku mizizi ikipata maji na virutubisho moja kwa moja kupitia mabomba hayo. Taa maalum juu zinasaidia kuhakikisha mimea inapata mwanga wa kutosha hata bila kutumia jua.

Mboga mbichi zikikuzwa ndani ya vyombo vikubwa bila kutumia udongo kwa mfumo unaoitwa haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni njia ya kulima mimea kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu bila udongo. Mimea hupata maji, hewa na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi.

Kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo mboga zinamea kwenye mabomba ya plastiki yanayounganishwa na mfumo wa kumwagilia maji. Teknolojia hii inaruhusu mimea kukuwa bila kutumia udongo badala yake kutumia maji yenye virutubisho muhimu vinavyozunguka humo faida zake ni pamoja na matumizi kidogo ya maji kuokoa nafasi na kupata mazao mengi kwa muda mfupi.

Mboga zikiwa zimepandwa juu ya chombo maalum zizokuza mchanga mizizi yao majani ikiwa imetumbukishwa majani. Mimea hii inapata virutubisho kupitia maji badala ya udongo. huu ni mfano wa kilimo cha kutumia maji na virutubisho ambapo mboga ukuwa haraka na kwa urahizi hata bila aridhi kubwa.

Mimea ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki bila kutumia udongo. Mabomba hayo yameunganishwa na mifumo ya maji ambapo maji yenye virutubisho hupitishwa moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu hustawisha mimea kwa kutumia maji na virutubisho pekee.

Mimea ambayo inatumia kilimo cha hydroponiki ambapo hulimwa bila kutumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho maalum. Mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji na husaidia mmea kukua haraka.

Mfumo wa kilimo cha haidroponia ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba maalum bila kutumia udongo badala yake hutumia maji yenye virutubisho. Haidroponia ni njia bora ya ukulima kwenye maeneo madogo, inatumia maji kidogo na hutoa mazao haraka kuliko kilimo cha kawaida.

Hiki ni kilimo cha hydroponics ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo, bali inatumia maji yenye virutubisho maalum. Mfumo huu unasaidia mimea kupata chakula moja kwa moja kupitia maji na hutumia nafasi ndogo na maji kidogo kuliko kilimo cha kawaida.

Hii ni njia ya kisasa ya kukuza mimea bila kutumia udongo. Badala yake mizizi ya mimea huwekwa kwenye maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji. Mfumo huu unaruhusu mimea kukua haraka, kutumia maji kidogo sana na unaweza kufanyika ndani ya nyumba au maeneo ya mijini. Njia hii hufaa kwa maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Shamba kubwa la mboga zenye rangi tofauti zilizopanda pia kwenye mabomba maalumu ya plastiki badala ya udongo. Mfumo huu unapunguza matumizi ya maji kwa sababu maji hutumika tena na tena kwenye mfumo. Mazao yanakuwa haraka na kutoa mavuno mengi kwa eneo dogo ukilinganisha na kilimo cha kawaida.

Mimea iliyo kwenye kilimo cha hydroponic ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho maalum. Kilimo hiki ni bora kwa maeneo yenye ardhi ndogo au mahali kidogo na husaidia kupata mavuno mengi kwa muda mfupi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambao mimea inapandwa bila kutumia mchanga, bali ndani ya mabomba maalum na hupata virutubishi kupitia maji yaliyochanganywa na madini. Kilimo hiki hutumia mwanga bandia na kinahusisha teknolojia ya juu kama inavyoonekana kwenye taa za rangi na pampu.

Mimea ambayo inatumia kilimo cha hydroponic ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho maalum. Mfumo huu unasaidia mimea kupata chakula moja kwa moja kupitia maji na hutumia nafasi ndogo na maji kidogo kuliko kilimo cha kawaida.

Hiki ni kilimo cha haidroponiki, ambacho mimea hulimwa bila kutumia udongo. Badala yake, hutumia maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea. Mfumo huu unasaidia kutumia maji kidogo kupata mazao mengi hata kwa nafasi ndogo.

Mizizi ya mimea ikikua kwenye maji yenye virutubisho, hii ndiyo mbinu kuu ya hydroponia, ambapo mimea ustawi bila mchanga. Kilimo cha hydroponia hutumia maji kidogo kukuwa haraka, na ni bora kwa maeneo yenye ardhi hapa au miji mijini.

Kilimo cha haidroponia ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho maalum. Mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji na hii husaidia mimea kukua haraka kutumia maji kidogo na kupunguza magonjwa na wadudu.

Kijana anamwagilia mimea kwenye mfumo wa kilimo cha hydroponiki, ambapo mboga zimepandwa ndani ya mabomba meupe yaliyowekwa kwa ngazi. Mimea hiyo hailimwi ardhini, mbali hupandwa kwenye mabomba, na kupata virutubisho kupitia maji maalum yanayozunguka kwa mfumo huo.

Mtu akifanya kazi shambani ndani ya chumba cha plastiki. Mimea ya nyani imepangwa vizuri kwenye mistari. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo ambapo mkulima hutumia mbinu bora kuongeza uzalishaji na kudhibiti magonjwa. Kilimo hiki hutoa mavuno mengi na bora kwa matumizi au kuuza sokoni.

Shamba kubwa lenye mistari nadhifu ya mazao hasa mboga kama kabeji zilizooteshwa eneo lote. Hii ni mfano wa kilimo cha kiwandani ambapo mazao hupandwa kwa wingi na kwa mpangilio mzuri ili kuongeza uzalishaji . Kilimo hiki hutumia mashine na mbinu za kisasa ili kupata mavuno mengi kinyume na kilimo cha kawaida cha jijini.

Shamba kubwa lenye trekta nyekundu iliyosimama mbele katikati ya mimea iliyopandwa kwa mstari. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha viwandani ambapo mashine kama trekata hutumika kulima kupanda na kuvuna kwa wingi ili kuongeza uzalishaji. Kilimo hiki hutumia teknolojia na kemikali cha kisasa kutoa chakula kingi na hupatikana sana kwenye mashamba makubwa.

Kilimo cha kisasa kwenye chumba cha kuotesha mimea ambapo mboga nyingi za kijani zinalimwa kwa wingi kwa kutumia teknolojia ya umwagiliaji na udhibiti wa mazingira ,kilimo cha kibiashara au cha viwanda kinahusisha uzalishaji mkubwa wa mimea au mifugo kwa ajili ya soko kwa kutumia mashini, mbegu bora na kemikali kama mbolea na wadudu.

Banda kubwa lenye mamia wa kuku waliokusanywa kwa wingi ni mfano wa ufugaji wa kisasa kwa njia za viwanda. Ufugaji huu huzalisha chakula kingi kwa kutumia dawa na mbolea na kuku hukuzwa kwenye sehemu iliyojaa kwa ajili ya kuuza sokoni kwa wingi. Faida yake ni kuongeza chakula haraka kupunguza gharama na kutoa ajira kwa wingi.

Wafanyakazi wawili shambani wakiwa wamevaa mavazi maalum na glovu wakivuna mazao na kuyaweka kwenye makasha ya plastiki. Hii ni mfano wa kilimo cha viwandani ambapo uzalishaji wa mazao hufanyika kwa kutumia mbinu za kisasa kama: mavazi kinga, vihenge maalum na mara nyingi hutumia mbolea vya wadudu na teknolojia kuongeza mavuno na kuwarahisisha kazi.

Nyanya zikiwa zimepangwa kwenye vikapu kwenye laini ya mashine zikisafirishwa au kuchakata . Inaonyesha kilimo cha viwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuchakatwa kutumia mashine ya teknolojia ya kisasa. Hili ni kilimo cha viwandani kinatoa mbegu bora, mbolea ya kisasa na mashine ili kuongeza uzalishaji na kurahisisha usafishaji wa mazao sokoni.

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri mfano wa kilimo cha kisasa cha viwandani, mimea imepangwa kwa safu ndefu na shamba linaonekana kubwa, likiwa na nafasi nyingi kati ya mistari ili kurahisisha matumizi ya mashine na utunzaji wa mimea, inaonyesha jinsi kilimo cha viwandani kinavyolenga uzalishaji mkubwa kwa kutumia teknolojia na mbegu bora.

Uyoga unaolimwa kwa kilimo cha viwandani kwa wingi kwenye mazingira yaliyodhibitiwa. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa kilimo unaotumia mashine, mbolea za viwandani na dawa za kuua wadudu ili kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa na kwa haraka.

Hiki ni kilimo cha viwandani ambapo mimea inalimwa kwa wingi kwenye mazingira yaliyodhibitiwa. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa kilimo unaotumia mashine, mbolea za viwandani na dawa za kuua wadudu ili kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa na kwa haraka.

Ng'ombe wengi walio kwenye kilimo cha viwanda. Mfumo wa kilimo unaotumia mashine, mbolea za viwandani, na dawa za kuua wadudu, ili kuongeza uzalishaji wa mazao na mifugo kwa wingi. Mifugo huishi kwa wingi katika maeneo madogo, kama inavyoonekana.

Kilimo cha viwanda ni mfumo wa kilimo kinachotumia mashine, mbolea za viwandani na dawa za kuua wadudu ili kuongeza uzalishaji wa mazao na mifugo kwa uwingi. Mifugo huishi kwa uwingi katika maeneo madogo kama inavyoonekana na mazao yanapandwa kwa njia ya kisasa kama kwenye picha.

Kufuga kuku kwa kilimo cha viwanda, mfumo wa kilimo unao tumia mashine, mbolea za viwandani na dawa za kuwau wadudu ili kuongeza uzalishaji wa mazao na mifugo kwa wingi. Mifugo huishi kwa wingi katika maeneo madogo kama inavyoonekana.

Kilimo cha viwandani ambapo yoga unalimwa kws wengi kwenye mazingira yaliyo yaliyodhibitiwa. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa kilimo unaotumia mashine, mbolea za viwandani na dawa za kuuwa wadudu ili kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa na kwa haraka.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha viwanda. Nyuma katika shamba lake na kuna mimea kama mahindi yanayoonekana kuwa na afya bora. Hii ni ishara mvua imekuwa ikinyesha. Kilimo ni sekta muhimu sana kwa nchi au taifa lolote kwa kuwa hiyo ndiyo inakuza uchumi.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba maalum cha kilimo cha kisasa, chenye paa la plastiki, wanaonekana wakikagia mimea, iliyopandwa kwa mistari, ambayo imewekwa kamba za kusaidia ukuaji. Kilimo hiki, hutumia teknolojia, na mbinu bora kuongeza uzalishaji, na kulinda mazao dhidi ya magonjwa, na mabadiliko ya hali ya hewa.

Nguruwe wengi wakiwa kwenye mabanda yaliyojengwa maalum wakiwa wanalelewa kwa utaratibu wa kisasa na viwandani. Kila banda limegawanywa kwa uzio na nguruwe wako karibu karibu. Wanapata chakula na maji kwa mfumo ulioandaliwa. Mfano wa viwandani ambapo wanyama wengi hufugwa kwa pamoja ili kuongeza uzalishaji na kupata faida kubwa kwa muda mifupi.

Hiki ni kilimo cha viwanda, ambapo mashine kubwa inatumika kuvuna mazao kwa wingi. Kilimo hiki hutegemea matumizi ya mbolea ya uzazi wa ndani na dawa ya kuua wadudu, na mashine nzito ili kuongeza uzalishaji na ufanisi.

Shamba la wazi lenye mstari wa mabomba madogo yaliyo lala juu ya udongo kati ya mistari ya mimea, huku maji yakipitishwa kwa matone hadi kwenye kila mmea. Hii pia ni mifano ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo wa umwagiliaji wa matone hutumia maji kidogo, hupunguza upotevu wa maji na huhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha, moja kwa moja kwenye mizizi yake.

Shamba ambalo linalimwa nyanya likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba ndogo ufikisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu wa matone unaokoa maji, unapunguza magonjwa ya mimea na usaidia mimea kustawi vizuri ata wakati wa kiangazi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao hutumika kupeleka maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu huokoa maji, kuongeza uzalishaji na kupunguza magonjwa ya mimea, hasaa maeneo yenye uhaba wa maji .Huu ndio umwagiliaji unaopendekezwa sana kwenye mashamba ya kisasa nchini.

Umwagiliaji wa matone ni mfumo wa umwagiliaji mashambani ambapo maji hupitia kwenye mabomba yaliyowekwa juu au chini ya udongo na hunyeshea mimea moja kwa moja kwenye mizizi. Hupunguza upotevu wa maji na virutubisho, huokoa muda na gharama na hupunguza magonjwa kwa sababu majani hayaloi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo maji hupitishwa kwa utaratibu kupitia mabomba madogo moja kwa moja kwenye miziz ya mimea. Huu ni mfumo mzuri kwa kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha hasa maeneo yenye uhaba wa maji.

Mfumo wa umwangilianji maji ujulikanao kama mfumo wa matone ,ambapo maji hutiririka pole pole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu hutumiwa sana, kwasababu huokoa maji, kupunguza mangojwa kwa kupunguza unyevu juu ya majani na hufaa maeneo yenye maji kidogo. Faida zake ni pamoja na kuongeza mavuno na kupunguza garama.

Umwagiliaji matone ambapo bomba linaachilia tone la maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Njia hii ni bora kwa sababu hutumia maji kidogo kupunguza upotevu kwa uvukizaji na husaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ufanisi.

Umwagiliaji wa matone ambao maji hutiririshwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa bomba maalumu. Huu ni mfano unao okoa maji na kupunguza magonjwa na kuongeza mavuno ndio maana umekua maarufu sana nchini hivi sasa. Serikali pia imezindua mpango wa kuongeza maeneo yanayotumia umwagiliaji kwa lengo la kuongeza chakula na kipato.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba maalumu hulaza ardhini na maji hutiririka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu unapendwa zaidi nchini, kwa sababu unaokoa maji kwa kiasi kikubwa kwani maji hayapotei kupitia uvukizaji na ubaki karibu na mmea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji husambazwa polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kupitia mabomba yenye matundu madogo. Mfumo huu huokoa maji, hupunguza mmomonyoko wa udongo na huongeza mavuno kwa kutoa maji na virutubisho kwa usahihi.

Mfumo w aumwagiliaji wa matone ambapo mabomba yenye matundu madogo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inasaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha hata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji mashambani, ambapo maji yanaelekezwa kwenye mimea kupitia mifereji. Umwagiliaji ni njia ya kusambaza maji shambani pale mvua haitoshi, na inasaidia mimea kukua vizuri hata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye bustani ya mboga. Mifereji ya plastiki inapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikihifadhi maji na kuwezesha ukuaji mzuri wa mimea. Mfumo huu ni bora haswaa kwa sehemu za ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji husambazwa polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba yenye matundu madogo. Mfumo huu huokoa maji hupunguza mmonyoko wa udongo na huongeza mavuno kwa kutoa maji na virutubisho kwa sahihi.

Mfumo wa umwagiliaji mashambani. Mabomba au vinyunyuzio vinavyomwaga maji kwenye mimea au maji yanatiririka kwenye mifereji kati ya mistari ya mazao. Lengo ni kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha hata kama mvua haijanyesha.

Umwagiliaji wa mafuriko ambao ni mojawapo ya mbinu za umwagiliaji wa mimea ambazo zinatumika kumwagilia mimea kama mchele, miwa na mimea zingine.

Umwagiliaji wa matone ni mfumo wa umwagiliaji wa mimea shambani. Huu ni mfumo wa kisasa ambapo maji husambazwa taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba yenye matundu madogo.

Umwagiliaji wa matone ni mojawapo wa mfumo wa umwagiliaji ambao unamwaga maji kwa mimea. Ni muhimu sana kwa mimea na inasaidia kilimo, ambacho ni uti wa mgongo kwa nchi au taifa lolote.

Mfumo wa umwagiliaji matone ambapo bomba la plastiki limelazwa kwenye udongo karibu na mmea. Mfumo huu hupitisha maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ili kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Umwagiliaji huu ni bora kwa kuokoa maji, kuzuia mmonyoko wa udongo na kuegeza uzalishaji wa mazao.

Mfumo ya umwagiliaji ambapo mabomba yamewekwa ardhini na maji husambaza moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu hupunguza upotevu wa maji na ni bora kwa mashamba ya mboga, matunda na mazao mengine.

MFumo wa umwagiliaji maji mashambani. Kuna mashamba yamemea pembeni na mfereji yenye bomba dogo inayoleta maji moja kwa moja kwenye miti au mimea iliyopandwa. Mfumo kama huu hutumika kwenye utunzaji wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kwa kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kupunguza upotevu wa maji na kuongeza uzalishaji bila kuharibu ardhi.

Mfumo wa unyunyuzi shambani mabomba yamepangwa kwenye mstari na maji hutoka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea njia hii huokoa maji na inafaa sana kwa mashamba ya mboga au matunda nchini

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba nyingi ndogo zimewekwa shambani na maji hupita taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu ni wa kisasa na hutumika zaidi kuokoa maji, kuzuia mmonyoko wa udongo na kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha. Faida zake ni kuongeza uzalishaji wa mazao, kuokoa maji na kupunguza gharama za kazi shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba madogo. Mfumo huu ni nzuri kwa kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyesvu wa kutosha hasaa maeneo yenye ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba yenye matundu madogo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inasaidia kuokoa maji na Kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha hata wakati wa ukame. Mfumo huu ni bora sana kwa wakulima wa nchi wanaotaka kuongeza uzalishaji bila kupoteza maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutiririka moja moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya kuokoa maji na kuongeza uzalishaji shambani, hasa maeneo yenye ukame, ambapo maji hayapatikani kwa urahisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya kuokoa maji na kuongeza uzalishaji shambani, hasa maeneo yenye ukame, ambapo maji hutumika kidogo na mazao mengi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba yenye matundu madogo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inasaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, hata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba yenye matundu madogo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inasaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha hata wakati wa ukame.

Shamba kubwa la mahindi limepandwa kwa mpangilio mzuri mimea ya kijani kibichi ikitanda hadi mbali. Udongo umeandaliwa kwa uangalifu na mimea iko katika hali nzuri ya ukuaji. Anga ni safi. Mandhari yote ni ya juhudi kubwa ya kilimo cha kisasa na mazingira yenye rutuba.